Hii ni nguzo kubwa ya umeme, ikipita juu ya mimea ya mahindi shambani, Nguzo hii ikiwa na nyaya za umeme zinazopita. Inaonesha miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa umeme. Mbingu yenye mawingu meupe inaonekana wazi angani.

Huu ni mtambo wa kuchimba visima ukiwa umesimama, huku kukiwa na korongo mbili kubwa zikiusaidia. Inaonekana kama shughuli za ujenzi au uchimbaji zinaendelea na anga lina mawingu.

Kituo cha kuzalisha umeme cha KEN GEN, chenye matangi makubwa meupe na miundo mbinu ya umeme chini ya anga safi ya samawati inaonekana ni eneo la viwanda.

Bwawa kubwa lenye majengo ya kudhibiti maji na mimea ya kijani inazunguka. Maji ya bwawa yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Jengo ndogo jeupe linaonekana upande wa kulia wa bwawa likionyesha kituo cha kuzalisha umeme au kudhibiti maji.

Hiki ni kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme zinazopita. Anga ni ya samawati na lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri.

Eneo kubwa la viwanda labda kituo cha kuzalisha umeme, kando ya bandari. Kuna majengo mengi, matangi ya kuhifadhi na meli nyingi za mizigo bandarini .Inaonyesha shughuli kubwa za viwanda na biashara na baharini.

Huu ni mnara wa kusambaza umeme ukiwa katikati ya mandhari ya asili. Sehemu muhimu ya miundombinu ya umeme. Uki saidia kusambaza nguvu za maeneo mbalimbali. Msitu na milima katika mazingira ya nyuma inaonyesha uzuri wa asili.

Transformer ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo ya umeme inaonekana kuwa kubwa na ina nyaya nyingi zinazoshikamana nayo. Anga ni ya samawati na kuna mawingu meupe yanayoonekana. Mimea ya kijani inapatikana chini ikionyesha mazingira ya asili karibu na nguzo. Hali inaonyesha mfumo wa usambazaji umeme katika eneo hilo.

Utendaji wa utamaduni nchini, katika ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya watazamaji. Kundi la watu lililovaa mavazi ya kitamaduni, wanacheza au kutumbuiza jukwaani, wakionyesha uridhi wa utamaduni. Watazamaji wameketi wakifurahia onyesho hilo.

Mkutano wa jamii, unaonekana ukifanyika nje, chini ya mti mkubwa. Watu wengi wameketi kwenye viti wakisikiliza mzungumzaji mmoja. Inaashiria umuhimu wa kushirikisha jamii katika masuala ya mazingira na rasilimali asili.

Simba aliye ndani ya uzio wa chuma ana uso mzuri na macho ya kuvutia anaonekana kuwa na njaa ya kujitenga na uzio nyuma yake kuna udongo na majani ikionyesha mazingira ya mbuga au hifadhi ya wanyama anatoa hisia ya nguvu na uwezo wa kuwinda.

Simba wawili, ndume na jike, wamelala kwenye nyasi za kijani kibichi. Simba ndume ana mana marefu, huku simba jike ana rangi ya kahawia nyepesi. Wote wametulia, labda wakipumzika katika mbuga za wanyama.

Eneo lenye uharibifu na uchafu mwingi likiwa na mabaki ya makazi duni yaliyo bomolewa au kuharibiwa. Taka na uchafu umetapakaa kila mahali. Kuna vitu vilivyo kuwa nguo au vifaa vingine.

Mji wa asili, una mti mkubwa na bomba linalopita kwenye mazingira ya kijani kibichi. Mto una maji yanayotiririka kwa nguvu, yakionesha uzuri wa asili. Miti na majani yanayotoka kwa utulivu na kuunda mazingira ya kua tulivu.

Hili ni kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa umbali. Hii inaweza kua hifadhi ya kitaifa.

Hawa ni watu wawili ambao wanakusanya chupa hizi za plastiki zilizotupwa karibu na mkondo wa maji zikiashiria tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira wawili hawa wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha taka wakiashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kijani kibichi zenye mchirizi myeupe zinazofanana na zile za wafanyakazi wa mazingira au uhifadhi. Mwanaume mmoja mbele anashikilia mche mdogo wa mti akimwongelesha mwanamke mwingine.

Ndege akiwa ndani ya uzio wa chuma labda katika hifadhi au bustani ya wanyama, ana taji maridadi kichwani na anaonekana akitembea karibu na chombo cha maji au chakula.

Punda milia wawili, wamesimama kwenye nyasi kavu, huku nyuma yao, kukiwa na jiji kubwa lenye majengo marefu, na milima. Anga lina mawingu.

Hili ni jengo kubwa la serikali lenye mnara mrefu wa sana bendera ikipepea juu, kuna magari yaliyoegeshwa karibu na majengo na mazingira ya kijani kibichi na miti yanaonekana nyuma huu ni mtazamo wa jengo la bunge lao.

Mfalme wa uingereza akitembea na watu wawili msituni labda kwa sehemu ya ziara yake nchini. Wote wamevalia nguo rasmi na wanaonekana wakifurahia mazingira ya asili.

Chui anayepatikana katika mbuga anajipumzisha karibu na maji, labda akijiandaa kunywa. Ni muhimu sana katika uhifadhi wa wanyamapori na viumbe vyenye uhai nchini.

Eneo lililoharibiwa na mafuriko au maafa mengine, ambapo majengo yaliyojengwa kwa mabati, yamebomolewa na kuharibiwa. Wanaume kadhaa wanaonekana wakijaribu kurejesha vitu au kusaidiana katikati ya rundo la mbao, taka, na matope.

Waendeshaji baiskeli wawili wanashuka barabara yenye lami, huku milima na mandhari ya asili yakiwa nyuma. Wote wamevalia kofia za usalama na nguo za michezo. Jua limewaka vizuri, likipendekeza hali ya hewa nzuri na kuendesha baiskeli.

Huyo ni mwanume akiwa amembeba mtoto wa simba mgongoni mwake ndani ya uzio labda katika kituo cha uhifadhi wa wanyamapori. Mwanaume huyu anaonekana akishughulika na mnyama huyu kwa uangalifu kuashiria uhusiano kati ya binadamu na wanyamapori katika juhudi za uhifadhi. Inawezekana kuwa ishara ya urafiki au ulinzi.

Twiga mkubwa anayepatikana katika mbuga za wanyama anachunga kwenye nyasi ndefu huku ndege wa kiruka karibu. Hii inaonesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na viumbe hai nchini.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, yenye madoadoa ya chui na manyoya meupe kichwani. Wanacheza kwenye jukwaa la ukumbi mkubwa, wenye viti vingi vya watazamaji.

Haya ni maabara ambapo wanaume na wanawake wawili wamevaa makoti meupe ya maabara. Mwanamke yuko kushoto akifanya kazi kwenye sinki lenye vyombo vya kioo na mwanaume yupo kulia akishika chupa ya glasi ikiangilia. Kuna chupa na vifaa vingine vingi vya maabara mezani.

Hili ni bomba kubwa la rangi ya buluu likiwa linanyanyuliwa na mashine nzito ya manijano. Bomba hili linaonekana kuwa linasafirishwa au kuwekwa ardhini huku ardhi ikiwa wazi.

Mwanamke anachimba shimo la kupanda mti, huku wasichana wawili waliovalia sare za shule wakiwa wanamtazama. Hii inaashiria mradi wa upandaji miti au shughuli za uhifadhi wa mazingira, zinazoshirikisha jamii na wanafunzi.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki kutoka kwenye rundo kubwa la taka karibu na mto . Wote wameshika mifuko mikubwa na mmoja wao amevaa barokoa inaonyesha juhudi za usafi wa mazingira nchini.

Mwanamume ameketi karibu na mokoteni, uliobeba idadi kubwa ya makopo na madamu ya plastiki yenye rangi mbalimbali, kama vile njano, buluu, nyeupe na nyeusi. Anasafirisha maji ama anasubiri kusafirisha maji kwenda mkutaa mwingine.

Kifaru akila majani kwenye nyasi ndefu huku nyuma yake kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hii inaashiria uzuri na umuhimu wa hifadhi za wanyama, ambapo wanyamapori huishi karibu na makazi ya binadamu.

Mamba watatu kwenye maji. Mmoja yuko karibu kabisa na kingo, mwingine katikati ya maji na watatu anaonekana nusu ndani ya maji na nusu nje. Kuna ndege mdogo karibu na mamba aliye kando.

Ni watu wawili katika eneo liliowazi lenye udongo na taka zikiwa zimetawanyika. Mtu mmoja amesimama akiumwagilia mmea mdogo kwa kutumia chombo cha manjano, kuashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira. Mtu mwingine akiwa amechuchumaa tu hapo chini.

Maporomoko ya maji yenye kustaajabisha yanatiririka juu ya miamba mikubwa, iliyofunikwa na mimea. Mionzi ya jua inapenya kupitia miti, ikiongeza uzuri wa asili wa eneo hili.

Mbweha mwenye manyoya ya kahawia na mgongo mweusi, akiwa amesimama peke yake kwenye eneo la nyasi ndefu na maua madogo. Mandhari ya asili, mazingira ya wazi, labda katika mbuga ya wanyama nchini.

Kundi la mbuni wanne wanatembea kwenye nyasi za kijani kibichi jiji kubwa likionekana kwa mbali. Hii inaonyesha uzuri wa kipekee wa mbuga ambapo wanyama pori wanaishi karibu na miundo mbinu ya jiji.

Huyu ni ngiri ameonekana akiwa amelala chini akionyesha manyoya yake magumu na ngozi yenye imekunjwa. Jua linaonekana kumangazia moja kwa moja, inawezekana anafurahia jua.

Hili ni kundi la watoto wengi wao wakiwa wadogo wameketi chini wakila kila mmoja anasahani yenye chakula na wanaonekana wako ndani ya jengo lenye ukuta wa buluu na kahawia inaashiria mlo wa pamoja labda katika kituo cha malezi au shule.

Eneo la mtaa wa maskini lililojaa uchafu na majitaka. Kuna nyumba za mifereji na majengo yaliyoharibika na sehemu kubwa imejaa maji. Kuna majengo ya juu yanayoonekana nyuma na mazingira yake ni magumu na chafu. Kila kitu kinaonyesha hali ngumu ya maisha katika eneo hili.

Fisi mwenye manyoya ya kahawia na madoadoa meusi akiwa amesimama kwenye nyasi anatazama huku akiigeuka kidogo, inaonekana yuko katika mazingira yake ya asili labda porini au hifadhi ya wanyama.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi ambapo katikati yake kuna muundo wa mbao unaofanana na nyumba ya miti au kibanda cha uchunguzi. Inaonyesha utilivu na uzuri wa mazingira ya asili nchini.

Ndege wawili wamesimama kwenye majani na mawe. Ndege hao wana manyoya ya rangi ya kahawia na madoadoa na miguu yao ni mirefu na manjano. Wanapatikana mara nyingi katika maeneo ya wazi kama vile savana.

Kundi la watu wanne waliovaa sare za milia myekundu na mieupe wakionyesha stadi za sarakasi katikati ya ukumbi wenye viti vingi. Baadhi ya watazamaji wanaonekana wameketi kwenye viti vya mbao. Ukumbi una paa la mviringo na nguzo za mbao zinaonyesha mkono.

Kibanda kidogo cha choo kinachotumia mfumo wa pepo juu ya kibanda hichi kuna mabango yenye maelekezo ya matumizi na chini kuna vifaa vya kuweka mifuko ya pepo.

Ndovu watatu wachanga wakiwa katika kituo cha kulea ndovu yatima. Wawili wamefunikwa blanketi za joto kuonyesha jinsi wanavyotunzwa. Walinzi wa wanyamapori wanaonekana kwa umbali. Hii inaashiria juhudi kubwa ya kuhifadhi wanyamapori.

Mwanaume akiwa ameketi karibu na mto wenye maji ya rangi ya kahawia ambayo imetokana na mafuriko. Kando ya mtu kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Na taka zimetapakaa kila mahali.

Wanawake wanachota maji katika eneo la makazi duni ambapo miundo mbinu ya maji safi ni changamoto. Mwanamke mmoja anajaza ndoo zake kutoka kwenye bomba la nje. Inaonyesha hali halisi ya changamoto za kupatikana kwa maji safi.

Hali ya kusikitisha ya uchafu wa mazingira karibu na mto. Mifuko mingi ya plastiki ya rangi ya plastiki imetupwa ovyo. Jambo linaloashiria haja kubwa ya uhifadhi wa mazingira nchini.

Bwawa la maji lenye maji mengi yanayomwagika chini, yakitengeneza maporomoko madogo ya rangi ya kahawia. Juu ya bwawa hilo kuna daraja linalounganisha pande mbili za mto.

Hili ni kundi kubwa la watu wengi wakiwa wamevaa sare za kazi, ikiwa ni pamoja na fulana za kijani kibichi zinazong'aa na buti za kijani, wakifurahia na kuweka mikono juu. Wako katika eneo lenye majengo ya mabati nyuma yao, labda wakisherehea kumaliza kazi ya usafi au kuhifadhi mazingira. Inaashiria juhudi za pamoja za jamii.

Barabara iliyo na alama za kuelekeza magari yanayoenda kwenye njia tofauti. Kuna alama za barabarani zinazo elekeza maeneo kama hospitali na miji mingine. Kuna majengo ya kisasa yanayo onekana mbali. Hali inaonekana kuwa ya kawaida na ya shughuli za kila siku.

Basi lenye rangi ya blue na urembo wa kipekee, likionyesha jinsi usafiri wa uma unavyotoa nafasi ya sanaa. Watu wanapanda, huku wengine wakitembea kwa mguu, wakielekea shughuli zao.

Barabara kuu katika jiji. Magari yanasafiri kwa kasi, huku watu wakienda na kurudi. Mifugo kama ng'ombe ikichungwa kwenye eneo la kijani kibichi. Mandhari hii inatoa picha ya mchanganyiko wa maendeleo ya kisasa na maisha ya kawaida ya watu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwemo basi la abiria la zambarau lenye abiria wengi ndani watu wanatembea karibu na basi wengine wakipanda au kushuka inaonesha mfumo wa usafiri wa umma wenye shughuli nyingi hapa jijini.

Basi dogo la abiria likiwa limeegeshwa barabarani, lina rangi la kupendeza na limepambwa ujumbe Pace maker nyuma. Juu yake kuna bango la Namuga sacco likionyesha maeneo mbalimbali wanayo hudumia.

Matangazo katika mazingira ya majiji yakiwa na matangazo ya usafiri. Alama inaonyesha jina la huduma chania t sacco pamoja na maeneo yanayofikiwa kama Ruiru na juja. Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya usalama anaonekana karibu na alama hiyo.

Askari wawili wa trafiki wakielekeza magari kwenye makutano ya barabara kuna magari mengi yanayosonga mbele na watu wakiwa wamesimama kando ya barabara wakisubiri kuvuka hali inaonekana kuwa ya shughuli nyingi.

Barabara enye shuguli nyingi ina magari mengi yanayosafiri. Basi la rangi ya pinki likisimama pamoja na magari mengine yanayoendelea. Hali ya mvua inaonekana na ardhi imejaa maji.

Hiki ni kituo cha mabasi, kikiwa kimejaa magari ya abiria ya uma, yakiashiria shughuli za usafiri wa uma katika eneo lenye makazi. Miti na majengo marefu yanaonekana kando yake.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoendelea. Katika upande wa kushoto kuna majengo ya ghorofa na shughuli za biashara huku upande wa kulia kuna maeneo ya kijani na mifugo ikichuma. Anga inaonekana kuwa na mawingu mepesi na mwangaza wa usiku. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikionyesha mji wenye uhai na shughuli za kila siku.

Kituo cha mabasi ya abiria jijini. Mabasi kadhaa ya aina tofauti yakiwemo matatu yameegeshwa kusubiri au kushusha abiria. Nyuma kuna majengo ya makazi na miti, ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Hili ni basi la abiria lenye rangi nyekundu na picha ya simba mgongoni likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna watu karibu na basi na majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha maisha ya jiji yenye pilka pilka na utamaduni wa matatu nchini.

Basi kubwa la abiria la Tawakal likiwa na rangi ya chungwa na michoro ya tai, likiwa limeegeshwa karibu na jengo. Watu wanaonekana karibu na basi, baadhi wakipangia mizigo na wengine wamekaa pembeni, inaashiria shughuli za usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye magari mengi ikiwemo matatu ya manjano. Kuna magari mengine yakiendesha barabarani na miti ya kichwani inaonekana nyuma hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga mkali zaidi.

Msongamano wa magari barabarani katika jiji, hasa mabasi na magari madogo. Kando ya barabara kuna majengo ya ghorofa na watu wakitembea. Barabara imejaa magari yanayoenda katika mwelekeo tofauti, likionesha shughuli za kila siku za jiji.

Lori la manjano likiendeshwa barabarani, huku nyuma yake kukiwa na daraja la watu wanaotembea kwa mguu la manjano. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi za magari na watu.

Matatu yenye michoro ya chui, ikiwa imeegeshwa katikati ya jiji. Abiria wanapanda wakishuka, na barabara imejaa watu na mabango ya biashara. Inaonyesha uhai wa usafiri wa uma jijini.

Kivuko cha barabara chenye mwanga wa trafiki ulio katika hali ya kuonyesha kijivu. Nyuma kuna jengo kubwa na matangazo ya biashara pamoja na daladala ikitumia barabara. Kivuko hiki kinaonyesha shughuli za jiji.

Maafisa wa trafiki wanadhibiti magari na watembeao kwa mguu. Magari yanapita na kuna basi kubwa la Vetrum, likiwa limeegeshwa. Inaonesha pilka pilka za jiji, na utaratibu wa barabarani.

Makutano ya barabara yenye magari mengi , ikiwemo mabasi, malori na magari madogo. Kuna alama ya barabara ya hatari na traffiki imesimamiwa na wana fanya kazi wa barabara. Majengo marefu yanayoendelea kujengwa yanaonekana kwa mbali.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma jijini; ambapo mabasi madogo ya abiria yameegeshwa ili kuwangoja abiria. Watu wanaonekana kuendesha shughuli zao karibu na matatu hizo. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya jiji.

Matatu iliyojaa rangi na maandishi ikiwa imesimama kando ya barabara ya jiji. Watu kadhaa wanaonekana wakisubiri au kuingia ndani ya gari hilo katika mazingira ya jiji.

Hili ni bango la nauli lililoshikiliwa na fimbo, likionyesha gharama ya nauli ya basi la abiria. Kuenda maeneo kama Mombasa road , Utawala na Airways , na bei ikiwa shilingi themanini. Bango hili liko kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Karibu na magari na watu wanaotembea, likionyesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini.

Basi la abiria likiwa na urembo wa kuvutia likiwa limejaa abiria na baadhi yao wanapanda. Urembo wa matatu huonesha ubunifu na utamaduni wa usafiri wa umma jijini.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likionyesha mabasi ya abiria yaliyoegeshwa barabarani na watu wengi wakitembea. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara iliyo na watu wakitembea kando kando ambapo watu hutumia usafiri wa umma au kutembea kwenda shughuli zao. Kuna miti na vichaka vilivyopandwa kando ya barabara vikionyesha mazingira safi na ya kupendeza.

Makutano ya barabara jijini yenye alama za barabara zilizoashiria eneo la kuvukia watembea kwa miguu. Mabasi ya abiria na magari mengine huku baadhi ya watu wakitembea kando ya barabara. Majengo na miti yanaonekana kwa mbali ikiwa ni mazingira ya jiji.

Kituo cha usafiri cha umma kikiwa na magari ya abiria yakiwa yameegeshwa. Watu wanashuka na wanapanda kwenye magari, huku wengine wakizungumza. Mandhari ni ya shuguli za kila siku za usafiri.

Matatu iliyopakwa rangi na michoro ikiwa imesimama barabarani ikipandisha abiria jijini. Watu wanapanda na kushuka huku wengine wakitembea kando ya barabara enye mtaro wa maji. Inaonyesha pilka pilka za usafiri wa umma katika mazingira ya jiji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Ikiwa imejaa magari, mabasi ya abiria na wanaotembea kwa mguu. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara, yakionyesha maisha ya jiji lenye pilkapilka na msongamano wa magari. Kuna hisia ya shughuli nyingi za kila siku.

Matatu ya rangi ya zambarau na buluu, ikiwa imesimama kando ya barabara yenye majengo marefu. Watu wanazunguka matatu hayo na kuna bango la njia zinazohudumiwa na matatu hiyo.

Kituo cha mabasi jijini, ikionyesha mabasi na matatu mbalimbali yakiwa yameegeshwa, baadhi yakiwa yamepambwa kwa rangi na michoro. Nyuma kuna majengo ya makaazi na miti, ikionyesha shughuli za usafiri wa umma katika jiji.

Hili ni kundi kubwa la ng,ombe, wengi wakiwa na rangi ya kahawia, wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la saruji. Eneo hili linaonekana kuwa la mashambani, au la mifugo, na miti michache ilioko nyuma inaonekana.

Gari kubwa la mizigo huenda ikitumika kusafirisha taka au bidhaa nyinginezo. Watu wako juu yake wengine wakiwa karibu, jambo linalohusisha shughuli za usafirishaji wa bidhaa au usimamizi wa taka.

Bomba la chuma likitoa maji yanayotiririka na matone yanaonekana wazi. Limefungwa kwenye ukuta wenye ishara ya zamani na mimea midogo. Kuna mabomba mengine mawili, yaliyopangika nyuma yakionyesha chanzo cha maji.

Duka la purified water refill station likionyesha huduma za kujaza maji safi na salama huku mabango ya matangazo ya maji yakionekana. Duka linaonekana kuwa muhimu kwa kutoa maji safi huku jijini.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi lenye chapa ya vectus limewekwa ndani ya jengo au chini ya dari. Bomba la kijani limeunganishwa kwenye tanki hilo.

Hii ni pampu ya maji ya zamani yenye kutu, ikiwa imesimama katika mazingira ya nje yenye miti na nyasi. Jua linaonekana kuangaza nyuma likiipa picha mwanga wa dhahabu.

Bomba la maji lililofunikwa na udongo likiwa limeunganishwa na kiunganishi cha bluu. Inaweza kuashiria miundombinu ya usambazaji wa maji labda kwa ajili ya kilimo au matumizi ya nyumbani.